Hiki ni kifaa cha kukama ng'ombe hususan ng'ombe za kike ambao wanatupa maziwa ya kutumia katika upishi wa chai na hata kwenye vihandarusi vyetu.

Hii ni ndizi iliyo komaa na kuiva. Ndizi hii iko tayari kuliwa ikiwa haijapikwa. Muuzaji huyu ameleta ndizi yake humu sokoni ili wateja wake wanunue na yeye apate pesa za kujisaidia.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hufanya vyema, mlimo na rotuba kwenye mchanga na pia hali ya anga huwa na mvua. Ndizi hutoa mazao ambayo inaeza liwa baada na kabla ya kupikwa.

Hiki ni kitendo cha kukama ng'ombe. Iinafanywa kwa chombo cha kukama ng'ombe. Ng'ombe huyu ni wa kutupa maziwa. Naye analishwa. Kwa vyakula tofauti tofauti.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zimesha vunwa kutoka shambani. Na ziko tayari kuuzwa ili mkulima apate faida.

Hili ni zizi la ng'ombe. Zizi hili limejengwa refu zaidi kwa upana. Mwisho wake umejengwa pahali ambapo ng'ombe huyu anawekewa chakula cha kukula pamoja na maji ya kukunywa. Huko mwisho mna mabati ya kuzuia roof .

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zimekomaa. Kuna ndizi ilioko kimbichi na ndizi zilizoiva. Ndizi hizi zimekomaa na yapo tayari kuliwa.

Hili ni shamba la ndizi, mama huyu anayatoa ndizi hizi kwenye shamba, ili apeleke sokoni aweze akauza na kupata mapato ya kujikimu nyumbani mwake.

Hili ni shamba la mahindi. Mahindi hili ambalo limekuwa na kukomaa vizuri limepata ugonjwa fulani la kuoza. Linaoza na kugeuka nyeusi polepole.

Mkulima ananyunyizia ng'ombe wake dawa ambayo, ameitia mtungini. Mkulima huyu anawaua wadudu wanaoishi mwilini mwa ng'ombe wake. Ametia dawa hiyo mtungini na yeye amejivaa ndiposa, dawa hiyo isije ikamwangamiza.

Hii ni ndizi, humu nchini Kenya ndizi inajulikana haswa na wakisii. Inafanya vyema mle mlimo na baridi na udongo pia uko sawa. Ndizi hii inasafirishwa pengine kutoka shambani kuenda sokoni ili ikauzwe na pesa zipatikane.

Ndizi ni chakula kitamu. Viko sokoni ambamo vingine zimeiva na kugeuka kuwa manjano na zingine hazijaiva na ni kibichi. Muuzaji amezipanga na anaongoja mnunuzi ndipo ampe pesa naye apeane ndizi.

Ndizi zimetolewa maganda, huu ni baada ya yule anayefanya jukumu hili, kupasua ndizi kwa kisu na kutumia mikuno kuyafunua hayo maganda kutoka kwenye ndizi yenyewe. Kisha anaweza amua akayapika baada ya kuyaosha.